Magari utusaidia katika usafiri ni vyombo muhimu katika sekta ya usafiri. Hivyo basii kuna magari kadhaa hapa mbele ya duka hili la dhahabu. Kuna magari ya rangi nyeupe, samawati, nyeusi na kadhalika. Gari hizi ni mpya na ziko pale ili ziweze kuuzwa.

Magari haya mapya yaliyopiga foleni tayari kuuzwa yanameremeta, yanang'aa. Ni magari yanayotarajiwa kununuliwa na wateja mbalimbali ili muuzaji huyo anayeuza gari hizi aweze kupata faida nzuri.

Vijana watatu, wawili wakiwa wakiume na mmoja wa kike wamesimama kwa pamoja. Kijana mmoja amevalia suti na amefunga tai mwingine hajavalia alafu kuna msichana ameeka mkono mfukoni wanaangalia rununu fulani hapo. Kuna kitu kinaendelea ndiposa wanaji shughulisha na kutazama.

Chumba hiki ni chumba kubwa chumba chenye dhahabu. Mbele yake kuna magari, magari ya rangi tofauti tofauti kama vile rangi nyekundu, nyeupe, nyeusi na kadhalika. Hili lina dhihirisha kuwa hili ni kampuni la wateja. Pengine ni kampuni la kuuzia gari au hata kufanyia biashara tofauti tofauti.

Kenya ni nchi kubwa barani Afrika na Kenya ina watu wengi pamoja na mali nyingi kama vile pesa, pesa ya Kenya inajulikana kama shillingi, hivyo basi tuna shillingi nyingi, kwa mfano tuna shillingi ishirini, shillingi kumi na zingine nyingi.

Gari linalojulikana kama Pick-up limesimama kwa nyasi. Imezungukwa na mti kisha nyuma yake kuna mwanaume mmoja aliyevalia miwani, amevalia pia kofia. Anaonekana ameshika gari hili. Gari hili hutumika katika usafiri na hata kusafirisha vitu mbalimbali.

Mkono unaonekana mkono umeshika pesa nyingi elfu kadhaa za nchi ya kenya. Kama tunavyofahamu elfu moja ndio noti kubwa ya pesa ya kenya. Noti hizi ni noti mpya zilizobadilishwa baada ya kutumia ile noti ya kitambo.

Chati hili lenye maandishi. Tunaona kuna mwanaume mmoja amechorwa na anaonekana ako na maumivu kwenye kichwa au shingo lake. Hili ni kutokana na ajali yenye alipata. Ndiposa katika maandishi haya kwenye chati hili. Tunahimizwa umuhimu wa kuwa na insurance ya kukulinda kutokana na ajali.

Aliyekuwa rais wa kwanza wa nchi ya Kenya, mzee Jomo Kenyatta, picha yake inaonekana imepigwa chapa katika elfu moja ya nchi ya Kenya. Elfu moja hii ilikuwa elfu moja ya kitambo, sasa hivi kuna elfu moja mpya. Hizi ni pesa za Kenya.

Kuna mwanaume mmoja aliyevalia shati nyeupe na kufunga saa mkononi. Mwanaume huyo anaonekana akipima maziwa kwenye glasi. Vilevile tunaona kuna maandishi yaliyoandikwa apo nunua maziwa freshi hapa. Hiyo ni dhibitisho kamili kuwa hilo ni duka la maziwa na wanauza maziwa kutoka kwa mifugo.

Magari haya yanapendeza. Ni magari ya watu binafsi na inavyoonekana yanauzwa. Na ni vyema yauzwe kwa bei nafuu ila kila moja wetu aweze kupata gari yake kibinafsi. Gari ya mtu binafsi husaidia katika kuokoa muda na pia katika shughuli zetu za kila siku. Pia tunaweza kuepukana na msongamano wa abiria katika gari za umma.

Dukani kuna baadhi ya bidhaa tofauti tofauti, na miongoni mwa bidhaa hizi ni pamoja na bidhaa zilizotengenezwa kutokana na maziwa ya ng'ombe. Miongoni mwa bidhaa hizi ni pamoja na maziwa ya kunywa, maziwa ya kupikia, yogurti , miongoni mwa minginezo. Bidhaa hizi zinapatikana katika bei nafuu, katika duka zote ulimwenguni uzima.

Viatu vya aina tofauti tofauti na tena ni viatu vipya vinapendeza na tena maridadi. Viatu hivi vinadhihirisha kuwa hapa ni soko la viatu, wauzaji wanatarajia wanunuzi waje wanunue viatu hivi ili wapate manufaa na pesa za ziada kwa matumizi yao ya kila siku.

Shughuli mbalimbali zinaendeshwa katika duka hili pamoja na shughuli hizo kuna kutoa na kuweka pesa. Hii inadhihirika na lile duka la m-pesa lililo pale, pia kuna kuuza maji inaonekana pale na bidhaa vinginevyo, vilevile pia kuna chombo cha usafiri hapo pikipiki inaonekana kuonyesha kuwa kuna usafiri unaoendelea pale.